Simu mahiri iliyoshika juu ikiwa na nembo ya google classroom , Inaonekana wazi kwanye skrini yake. Nyuma ya simu kuna skrini nyingine kubwa ya komputa, ikionyesha tovuti ya google classroom . Inaashiria matumizi ya teknolojia kwenye elimu, hasa majukwaa ya kujifunza mtandaoni.

Wasichana wawili wamevalia hijabu wakitazama tarakilishi kibao kwa karibu sana. Mmoja anaonyesha kitu kwenye skrini kwa kidole chake. Nyuma yao kuna wanafunzi wengine wakiwa wameketi darasani wanajifunza. Inaashiria matumizi ya teknolojia kwenye elimu.

Mwalimu anafundisha wanafunzi watatu. Wamejikita kwenye kompyuta ndogo, wanaonekana wakijifunza kwa bidii. Inaashiria matumizi ya teknolojia kwenye elimu, hapa jijini.

Mwanamke mmoja mwenye tabasamu anatumia tarakilishi yake ya mkononi ndani ya nyumba. Anaonekana mwenye furaha na kile anachofanya kwenye skrini. Karibu naye kuna glasi ya maji na baadhi ya hati ikionyesha mazingira ya kazi au kujifunza.

Mwanamke anatumia tarakilishi yake. Juu kuna skrini kadhaa zinazoelea, zikionyesha mpangilio mbalimbali, ya kuunda maudhui. Ikiwemo uhuishaji, na muongozo. Anaonekana mwenye tabasamu, akionyesha kuridhika na kazi yake kwenye majukwaa ya kidijitali.

Mwanafunzi anashiriki masomo ya mtandaoni, tarakilishi mpakato inaonyesha mwalimu akifundisha kwenye ubao mweupe. Mwanafunzi anaandika madokezo kwenye daftari akiwa na karatasi na kalamu mbalimbali mezani. Hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyotumika kwa elimu siku hizi, hapa jijini.

Mwanafunzi akijifunza mtandaoni ameketi mbele ya tarakilishi mpakato na anaandika kwenye daftari, kwenye skrini ya tarakilishi mwalimu anaonekana akifundisha vitabu vimepangwa karibu inaonyesha elimu ya kidijitali au kujifunza kwa mbali.

Watu wawili wakifanya kazi mwanamke anaendesha tarakilishi ndogo mwanaume anatumia simu wanaonekana wako makini wakijishughulisha inaweza kuwa wanasoma.au wafanyikazi mtaani.

Mkono ikishika kifaa cha dijitali. Juu yake kuna aikoni na elimu mtandaoni kama kompyuta ndogo na kofia ya kuhitimu. Inaashiria dhana ya kujifunza kwa njia ya teknolojia. Ni mfumo wa kisasa wa elimu.

Mvulana ameketi mbele ya tarakilishi akihudhuria darasa la mtandaoni. Skrini inaonyesha mwalimu akifundisha na wanafunzi wengine kadhaa wakiwa kwenye simu zao. Ana kalamu mkononi akionyesha anachukua dondoo, inaonyesha elimu ya kidijitali. Mazingira ni tulivu na yanafaa kujifunza.

Mvulana mdogo mwanafunzi ameketi mezani akitafakari. Tarakilishi ndogo ya fedha imefunguka mbele yake karibu na daftari wazi ikionyesha ushiriki katika masomo au kazi. Mazingira yanaonekana kuwa nyumbani huku rafu za vitabu na mmea vikiwa vimeonekana nyuma.

Angi mwenye nywele za asili ameketi mezani, akichunguza karatasi kwa makini. Anaonekana yupo ofisini au mahali pa kazi, akiwa na tarakilishi mpakato na vitabu vingine vya kazi mezani.

Wanne wawiwili wa kike wawawili wa kiume wamekusanyika mbele ya tarakilishi. Mmoja ameweka mkono wake kwenye kipanga huku mwingine akionyesha kitu kwenye skrini wote wanaonekana makini wakijifunza au kufanya kazi pamoja mwalimu anaonekana kidogo nyuma yao.

Mkoa la kujifunza mtandaoni kuna video ya somo la kwanza inayoitwa quick tour of member mouse upande wa kushoto na orodha ya masomo ni mfumo wa kisasa wa e-learning .

Mwanamke mchanga ameketi akitumia tarakilishi ndogo. Amevalia nguo yenye rangi ya udongo na changa. Anaonekana akizingatia kazi yake. Nyuma, mandhari yamefifia kidogo. Yanaonekana kama makazi ya vjijini. Inaashiria matumizi ya teknologia vijijini.

Wasichana wawili wamevalia hijabu. Wameketi kwenye madawati wakitumia tarakilishi ndogo za mikononi. Wote wanaonekana wakitabasamu na kufurahia kile wanachojifunza. Nyuma yao, wengine wanaonekana wakitumia vifaa vyao vya kidijitali.

Kundi la watu sita wamekaa kuzunguka meza. Kuna maneno mengi yanayohusiana na e-learning kama vile online courses na knowledge .Kila mtu ana kifaa cha kidigitali kama vile tarakilishi mpakato na kompyuta kibao. Inaonyesha elimu ya mtandaoni au kazi ya pamoja.

Mwalimu mwanaume amesimama mbele ya ubao mweusi mkubwa uliojaa fomyula za hisabati. Taa za kijani zinaziangazia zikionyesha somo la hisabati au fizikia. Inaonekana ni mafundisho ya chuo kikuu.

Mwanafunzi ameketi kwenye meza ya mbao, akifanya masomo ya mtandaoni. Tarakilishi ndogo iko wazi mbele yake. Inaonyesha mwalimu akifundisha hisabati. Anaandika kwenye daftari lake, na vitabu pamoja na kichokozi viko karibu. Inaonyesha elimu ya kidijitali.

Inaonesha neno e-learning kwenye skrini yake. Mikono ya mtu inaonekana ikichapa kwenye kibodi. Karibu na kompyuta kuna simu ya mkononi na daftari. Inaonesha matumizi ya majukwaa ya kujifunza mtandaoni.

Kompyuta ya pajani kusoma. Anaonekana amevaa vipokea sauti masikioni akionyesha amezingatia. Skrini ya kompyuta mwalimu anaonekana akifundisha somo la hisabati au fizikia kwenye ubao mweusi. Ameshika kikombe cha rangi ya waridi.

Msichana mwenye nywele za waridi amevaa kofia ya kupasha joto na vipokea sauti vya samawati. Ameketi sakafuni akitumia kompyuta ndogo anaandika kwenye daftari, anaonekana akijifunza.

Wanaonekana kuwa wanafunzi au wataalamu wa teknologia, wakiwa wamejikita kwenye komputa zao ndogo. Wawili wanashirikiana kutazama skrini moja. Ishara ya kujifunza au wafanyakazi kwa ofisi ya kisasa.

Masomo mtandaoni, ikionyesha kompyuta mpakato yenye vitabu ndani yake. Kuna kimoja ambacho kiko kando, kalamu na chati ya pie . Maneno online learning na kitufe cha try it now vipo.

Kompyuta ya mezani ikiwa na vitabu juu ya skrini yake na kibodi chini yake. Inaashiria elimu ya kidijitali au kujifunza kupitia mtandao.

Mtu mmoja anaonekana akifanya mkutano wa video. Anaangalia skrini kubwa inayoonyesha picha za watu wengi, ikionyesha mkutano wa mtandaoni. Kompyuta nyingine ya pajani iko pembeni, ikionyesha grafu au data. Ana kipaza sauti masikioni, kuonyesha kuwa anazungumza. Inaonyesha elimu au kazi ya mbali, kana kwamba kuna mawasiliano yanayoendelea.

Tumia kompyuta ndogo huku akishika simu. Skirini inayoashiria elimu mtandaoni, inaonyesha alama za wifi . Cheti cha kuhitimu katibu na ubongo. Taswira ya kujifunza kidijitali.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda cha gorofa kilichotengenezwa kwa chuma cheusi upande wa kulia. Kushoto kuna meza mbili za kusomea zilizounganishwa zikiwa na makabati ya mbao juu yake na taa ndogo chini yake, viti viwili vyeusi viko mbele ya meza.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa, vimetengenezwa kwa mbao. Kila kitanda kina magodoro na shuka safi. Ina rangi ya kahawia nyepesi, na mlango wa choo au chumba kingine unaonekana wazi nyuma. Inahisi kama bweni la shule au hosteli.

Maabara ya kisasa inaonyeshwa. Kuna meza ndefu zenye sinki na mabomba ya maji. Vyombo vya kemia viko mezani. Kabati ya kioo imetundikwa ukutani. Mazingira yanaonekana safi na yametayarishwa kwa ajili ya majaribio ya kisayansi.

Maabara ya shule ikiwa na meza ndefu zenye sink za maji, vyombo vingi vya glasi kama vile bakers na ilemear flask zimepangwa. Ukuta una rangi ya bluu angavu. Inaonekana kama maabara safi iliyopangwa vizuri kwa ajili ya masomo ya sayansi.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi za mbao kuta zimejengwa kwa udongo na kuna madiirisha mawili yasiyo na vioo bango la kijani limetundikwa ukutani linaonekana kuwa la shule ya vijijini au eneo yenye rasilimali chache.

Chumba cha bweni kina vitanda vingi vya ghorofa viwili. Masanduku ya rangi ya bluu yamewekwa juu ya vitanda. Yanaashiria mali za wanafunzi. Sakafu ni ya mbao na kuta zina rangi ya manjano. Ni sehemu ya malazi ya shule labda hapa Kenya.

Chumba cha kulala kina rangi ya kijani kibichi ukutani. Kitanda kikubwa kinashuka zenye mchoro meusi na meupe. Na ubao wakichwa chenye mapambo ya jua. Meza mbili za kando zimepamba kila upande wa kitanda. Zikuwa na vyombo vyeusi. Kuna meza ndogo na viti viwili. Pamoja na maua kwenye chombo.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara umejaa watu. Viti vyekundu vimepangwa kwa safu vikielekea jukwani. Baadhi wanaonekana wakiandika dondoo au kutumia tarakilishi zao. Taa zimewashwa zikimulika. Inaonekana kuwa kongamano au mkutano mkubwa wa kitaaluma labda hapa Nairobi.

Kiti cha buluu kinafanana na vile vya ukumbi wa mihadhara. Kina sehemu ya kuandika inayoonyeshwa kukunjwa. Sehemu za pembeni za kiti zina rangi ya kahawia. Kimewekwa juu ya sakafu ya mbao. Inaonyesha samani za kisasa za tahasisi za elimu.

Fundi kadhaa wamevaa makoti meupe ya maabara wakishughulika na vifaa vya kielektroniki mezani. Wanaonekana wakijifunza au kufanya jaribio. Mmoja wao anashika kifaa huku mwengine akichunguza mchoro au kusoma.

Shuleni mwalimu anafunza darasani. Anatumia ubao mweupe kuandika somo. Wanafunzi wameketi kwenye viti vya mbao wakiskiza kwa makini. Taa za dari zinaangaza chumba kizima.

Kulala kilichopambwa vizuri. Ukuta wake una rangi ya kijani kibichi. Kitanda kikubwa kimetandikwa shuka yenye michoro myeusi na myeupe. Mto mweusi umelala chini. Kichwa chake kina muundo wa jua.

Ukumbi mdogo wa mikutano au mapokezi, kuna viti vichache vyeusi vimepangwa vizuri. Meza ndogo ya kahawia imelala katikati. Mabango mawili marefu yamesimama, yakionyesha ujumbe. Madirisha yana pazia nyekundu na nyeupe.

Chumba chenye nafasi kubwa inaonekana kuwa darasa au chumba cha mikutano. Kuna meza kadhaa za mbao zimepangwa. Kuna viti vyeusi, dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani. Kioo kikubwa kimening'inia ukutani. Chumba kinaonekana kitulivu na tayari kwa matumizi.

Kundi kubwa la wanafunzi wakiwa wamevalia sare za shule. Wamekaa sakafuni ndani ya ukumbi mkubwa. Mbele yao mwanamume mmoja amesimama akionekana kuzungumza nao. Nyuma kuna vifaa vya mazoezi. Inaonekana ni mkutano au somo maalum.

Ukumbi mkubwa wa mikutano. Kuna viti vingi vyekundu vilivyopangwa kwa safu. Jukwaa linaonekana mbele na viti vingine viko ghorofani. Inaonekana ni mahali pa matukio makubwa.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Ukuta una ubao mweupe uliotundikwa. Dari ina taa za umeme inaonekana kuwa ni chumba cha kusomea kisichotumika kwa sasa.

Nyumba inameza nyingi za mbao na viti. Rafu za vitabu zinaonekana zimejaa nyuma. Madirisha makubwa yanapazia la bluu. Taa za dari zinaangaza chumba vizuri. sakafu inamundo wa vigae.

Wachezaji wawili wa raga wako uwanjani wakati wa mchezo. Mmoja anashika mpira na anakimbia huku mwingine akijaribu kumzuia. Wamevaa jezi za michezo. Nyuma yao wengine wanatazama wanaonekana wakiwa mbali.

Ukumbi mkubwa wa michezo wenye viti vingi vya watazamaji vilivyopangwa kwa rangi tofauti kama bluu na kijani. Chini uwanja umegawanywa kwa alama za michezo mbalimbali na watu wachache wanacheza mpira wa vinyoya.

Darasa la kisasa lenye wanafunzi wengi wakiwa wameketi, wakisikiliza mwalimu, amesimama mbele yao. Ubao mweupe na skrini kubwa yenye picha. Darasa ina mwanga wa kutosha kutoka taa za dari.

Maabara kubwa yenye meza ndefu za mbao na singi nyingi. Kabati za chuma ziko chini yake. Madirisha mengi kuruhusu mwanga kuingia. Inaonekana safi na imeandaliwa vizuri kwa ajili ya majaribio.

Kidijitali ambapo wanafunzi kadhaa wameketi. Baadhi yao wamevaa vipokea sauti masikioni wakionyesha kuwa wanajifunza au kufanya kazi kwa umakini. Mazingira yanaonekana kuwa ya shule au kituo cha mafunzo ya kompyuta.

Vitanda vinne vya orofa, viwili wikiwa vya mbao na viwili vya chuma. Vyote vimetandikwa shuka nyeupe. Mlango umefunguliwa kuelekea chumba kingine .Sakafu ni ya maruru.

Ulio jaa viti na meza za mbao zikiwa zimepangwa kwa safu. Ubao mweusi upo mbele ya darasa na ramani ya dunia imetundikwa ukutani. Chumba kinaonekana kuwa cha thamani na kinatumika kwa masomo.

Kitanda kimoja kilichotandikwa shuka la blue lenye miraba. Kuna mlango wa samawati na kuta zilizopakwa rangi mbili tofauti. Inaonekana kua safi na rahisi, pengine cha hosteli au chuo.

Darasa lenye wanafunzi wachache na mwalimu. Mmoja anatabasamu akiangalia kamera, mwalimu akimsaidia mwingine nyuma. Madawati na viti vimepangwa, ukuta una ramani na michoro.

Wanafunzi limekaa kwenye viti vyekundu ndani ya ukumbi. Wengi wao wamevaa sare za shule zikiwemo koti na mashati meupe. Wamekaa kwa utaratibu wakionyesha makini mandhari inaonekana kuwa ya sherehe au mkutano muhimu wa kielimu. Kumbi una viti vingi na taa zinang'aa juu.

Chumba cha tarakilishi kinachoonyesha meza nyingi za mbao na viti vya blue , kila meza ina tarakilishi kamili, ilio tayari kutumika. Kuta zimepambwa kwa rangi nyekundu na blue . Kuna madirisha yenye mapazia mekundu, sakafu ni ya marumaru, inaonekana ni chumba safi na cha kisasa, kinachofaa kwa kujifunzia.

Kidogo cha kulala kinaonekana chenye kitanda cha ghorofa mbili, vimetandikwa na nguo zimening'inia upande mmoja. Dirisha kubwa inaruhusu mwanga kuingia ndani. Kuta zimepakwa rangi ya machungwa na zambarau, zikionyesha mazingira rahisi, inaonekana kama chumba cha hosteli au bweni la wanafunzi.

Kundi kubwa la wanafunzi wakiwa na mwalimu. Wamekaa chini kwenye nyasi. Wanaonekana wako nje labda wakiskiliza maelezo au kupumzika. Nyuma yao kuna miti mingi na mimea.

Mkusanyiko la wanafunzi lipo ndani ya jengo. Wamevaa sare za shule: mashati meupe na sweta za kijani. Wasichana wamevaa sketi zenye miraba, wengi wao wameinamisha vichwa, labda wakiwa wanasali au wakitafakari.

Wanafunzi wawili wanafanya kazi. Mvulana yuko mbele, akitumia vifaa vya kieletroniki chini ya kikuza mwanga, anaonekana makini sana. Nyuma yake, msichana anashughulikia mitambo. Inaonekana ni darasa la mafunzo ya ufundi.

Msichana mwenye miwani ya njano anatabasamu huku akishika kitabu chenye jalada la waridi. Amevaa fulana ya njano na begi mgongoni. Yuko nje, na miti inaonekana nyuma yake. Anaonekana kama anafurahia kusoma, labda akijifunza kitu kipya.

Mtoto amevaa kipokea sauti cheupe ameketi kwenye meza nyekundu akichora kwenye karatasi vipande vya rangi viko karibu naye nyuma yake kuna wanafunzi wengine darasani hali inaashiria elimu maalum labda kwa usikivu.

Kijana mdogo ameketi mezani akishika kitu chekundu akitazama mbele. Mkono wa mtu mzima unaonekana mbele yake ukinyoosha kidole. Nyuma kuna vifaa vya kuchezea na rangi mbalimbali kuashiria mazingira ya kujifunza au kucheza.

Mwalimu na mwanafunzi wakisoma kitabu anaonyesha maandishi kwa vidole mtoto anatazama kwa makini nyuma yao kuna kiti cha magurudumu inaonyesha mazingira ya elimu maalum wamekaa chini wakiwa wamevalia kawaida

Mwalimu anasukuma mwanafunzi mwenye ulemavu wa viungo kwenye kiti chake cha magurudumu. Wanafunzi wengine wanamzunguka. Mmoja ananyoosha mkono. Wanaonekana wakiwa shuleni. Ukuta wenye mabango. Mwalimu anatabasamu.

Mvulana mdogo na mwanamke wanatabasamu sana, kijana amemkumbatia mwanamke na wote wanaonekana na tabasamu. Nyumba yao kuna rafu na vitu vingi vya nyumbani, inaashiria uhusiano mzuri kati yao, labda familia.

Mtoto mwenye ugonjwa wa Down Syndrome akicheka kwa furaha, labda akishirikiana na mwalimu au mzazi. Amevalia shati la miraba na ameketi kwenye meza ya kijani. Anaonekana mwenye tabasamu na anajifunza.

Mwanaume amevaa fulana ya njano na bandana ya bluu. Anachora kwenye turubai iliyo kwenye fremu ya mbao. Ana paleti yenye rangi tofauti mkononi mwake. Karibu naye mwanamke anaonekana akishika brashi, labda pia akijihusisha na sanaa.

Watoto watatu wakicheza mchezo wa bodi. Wote wamevalia miwani. Mmoja anaonyesha kitu kwa kidole. Wanaonekana wamezingatia mchezo. Wamevalia stika ya kijani kifuani. Mazingira yanaashiria shule au kituo cha watoto.

Mwanamume ameketi mezani akitmia tarakilishi ndogo nyeusi. Amevalia sweta ya rangi ya chungwa. Anaonekana kujishughulisha na kile anachokifanya kwenye skrini. Karibu naye kuna vitabu wazi ikionyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zilizojazwa zikiongeza hisia ya eneo la elimu au maktaba.

Kundi la wanafunzi wameketi kwenye viti vya mbao vimepangwa kwa ngazi. Baadhi yao wanasikiliza kwa makini. Mmoja ana tarakilishi mpakato na mwingine ana fimbo nyeupe. Wote mbalimbali wapo kuonyesha ushirikishwaji.

Wasichana wawili wakiwa maktabani, mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme mwingine anashika kifaa cha kielektroniki wanaongea wakichagua kitabu. Rafu ndefu zimejaa vitabu vingi mazingira yanaonekana tulivu.

Mwalimu mwanamke anafundisha mtoto mdogo pengine mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Wote wamekaa kwenye meza nyeupe na mwalimu anaonekana akimuelekeza mtoto akitumia herufi za kucheza zenye rangi tofauti. Anaonekana makini na kujifunza.

Wawili wakiwa wamekaa kwenye viti vya mbao. Kila mmoja akiwa na kompyuta yake. Wote wamevalia vipokea sauti maskioni na wanaonekana wakitumia kibodi. Ni wazi wanasoma au kujifunza kitu mtandaoni.

Mtoto mdogo na mwanamke wakiwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara. Ana tabasamu usoni akiangalia mwanamke. Wote wawili wamekaa kwenye sofa. Picha hii inaonyesha mawasiliano yenye upendo.

Watu darasani, wasichana wawili na mvulana mmoja. Wasichana wawili wanasaidiana na kuandika. Kijana anavaa kipaza sauti na anaonekana akijifunza. Kalamu za rangi na vitabu vipo mezani.

Mtu akisoma maandishi ya nukta nundu kwenye karatasi maalum. Hii ni njia ya mawasiliano kwa watu wasio ona, wakitumia vidole kugusa nukta zilizo inuliwa kuelewa ujumbe ulioko. Mfumu huu unaongeza ujumuishaji katika elimu na maisha ya kila siku.

Na wanafunzi wako darasani. Wote wanawasiliana kwa lugha ya ishara. Kijana a anaonekana nyuma. Darasa linaonekana kuwa safi na lina vifaa vya kujifunzia.

Mtoto wake mwenye ugonjwa wa Downy wapo kwenye ubao wa kuchora. Anaonekana akijaribu kuchora au kujifunza, akisaidiwa na kupewa maelezo. Inaonyesha jinsi wazazi wanovyoshiriki katika elimu maalumu, na kukuza vipaji vya watoto wao.

Wa kike wakikumbatiana na kutabasamu. Mmoja ana ugonjwa wa downi na wote wanoenekana kufurahia muda wao pamoja. Ishara ya furaha na ujumuishaji katika mazingira ya kirafiki au shuleni.

Msichana mdogo anatabasamu na kushikilia ubao wenye herufi za alfabeti zenye rangi tofauti. Inaonekana kuwa katika mazingira ya kujifunza. Wana furaha. Inasisitiza umuhimu wa elimu maalum.

Mke na mtoto wamekaa wakizungumza. Inaonekana anamfundisha mtoto lugha ya ishara, kwani mtoto anatumia mikono wake kuwasiliana. Mwanamke huyo amevaa miwani na tabasamu usoni akionyesha ana furaha

Mvulana mdogo mwenye macho meupe anatabasamu kwa furaha .Ameketi kwenye meza mikono yake ikiwa juu ya kitabu cha breli. Inaonyesha anajifunza akitumia njia maalum kwa maitaji yake labda shuleni au nyumbani.